Ingia kilimo ya kisasa, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, badala yake huingizwa kwenye maji yaliyogawanya na virutubisho ya kunyunyuzia yanayopitishwa kila mahali kwa kutumia mabomba na viboksi. Husaidia kupunguza magugu na gharama ya ukulima.

Ni njia ya kilimo ya kisasa ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo badaa yake hukuzwa kwenye maji yaliyokusanywa na virutubisho muhimu na kupandwa kwenye maboksi ama mabomba ya kunyunyizia yanayopitishwa kila mahali. Hakuna magugu kwa sababu hakuna kutumia udongo.

Ni njia ya kilimo ya kisasa ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, badala yake hukuzwa kwenye maji yaliyogawanywa na virutubisho muhimu na kupandwa kwenye maboksi au mabomba yakunyunyizia yakipitishwa kila mahali. Hakuna magugu kwani hakuna kutumia mchanga.

Ni njia kilimo ya kisasa ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo badala yake hukuzwa kwenye maji yaliyogawanywa na virubutisho muhimu na kupandwa kwenye maboksi. Mabomba yanapitishwa juu ya kunyunyuzia kila mahali. Hakuna magugu kwani hakuna mchanga.

Ni njia ya kilimo ya kisasa ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo badala yake ukuzwa kwenye maji yaliyokusanywa na virutubisho muhimu na kupandwa kwenye maboksi au mikebe. Mabomba ya kunyunyizia yanapitishwa kila mahali. Hakuna magugu kwa sababu hakuna kutumia mchanga.

Ni njia ya kisasa ya kilimo, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo. Badala yake, hukuzwa kwenye maji, yaliyogawanywa na virutubisho muhimu, na kupandwa kwenye maboksi na mabomba, ya kunyunyuzia yanayopitishwa kila mahali. Hakuna magugu kwani, hamna kutumia mchanga.

Ni njia ya kilimo ya kisasa ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo. Badala yake, hukuzwa kwenye maji yaliyogawanywa na virutubisho muhimu na kupandwa kwenye maboksi ama mabomba ya kunyunyizia inayopitishwa kila mahali . Hakuna magugu kwa sababu udongo haitumiki.

Mfumo unaotumia mbinu za kisasa, teknolojia na uzalishaji mkubwa ili kuongeza mavuno kwa kiwango kikubwa kibiashara bila kutumi udongo. Inahusisha matumizi ya mbegu bora, mabomba na kudhibiti magonjwa. Shamba ndogo, kukuza uchumi wa taifa na kusafirisha ng'ambo.

Ni shughuli ya kufuga kuku kwa ajili ya kupata bidhaa zake kama mayai, nyama na mbolea amabyo hutumika kuongeza rutuba ya udongo. Ni chanzo cha mapato kupitia mauzo ya mayai na nyama. Huhutaji ardhi kidogo. Hutoa ajira kwa vijana mashambani na husaidia kuleta lishe bora yenye protini.

Aina ya nyumba maalum ya kilimo, iliyojengwa kwa kutumia vifaa vya kuzuia baridi au joto kupita kiasi kama plastiki au vioo ili kuweka mazingira bora ya ukuaji wa mimmea muundo wote, usaidia pia kudhibiti unyevu wa dudu, na kusaidia kupitisha hewa kwa mimmea ,inaruhusu kilimo cha mwaka mzima kuongeza uzalishaji, kulinda mimmea ili kusaidia kilimo cha kisasa.

Zao muhimu inalotumika kama kiungo cha chakula kwa jina kitunguu, kilimo chake kina faida kubwa kiuchumi kutokana na soko na uhakika nchini na kimataifa kwani hutumika kila siku. Inahitaji maji ya kutosha wakati wa ukuaji ili yasiwe mengi kwanyi yaweza sababisha kuoza kwa mizizi.

Mimea midogo inayotokana na mbegu kabla haijahamishwa kupandwa shambani au bustani, kawaida miche hupandwa kwenye karatasi ama maboksi na kuhamishwa ikiwa imekomaa vya kutosha kustahimili mazingira ya nje. Uhairisha upandaji wa mimea bora, hupunguza garama ya upandaji na kusaidia kuanza kilimo mapema kabla ya kunyesha.

Pilipili hoho ni mboga inayojulikana kwa ladha yake tamu bila ukali wa pilipili ya kawaida. Hutumika sana kama kiungo, mboga mbichi au kupikwa kwenye chakula mbalimbali. Inasaidia kuongeza virutubishi mwilini kama ubora wa macho, nguvu za kinga mwilini, huletea wakulima pesa inapouzwa.

Kilimo cha nyumba ya kijani iliyofunikwa kwa plastiki ili kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa, na kudhibithi mazingira ukuaji kama vile joto na unyevu. Hutumika kulima mboga, matunda, maua pamoja na miche ya miti.

Kitunguu ni zao muhimu linalotumika kama kiungo cha chakula. Kilimo chake kina faida kubwa kiuchumi kutokana na soko la uhakika nchini na kimataifa kwani hutumika kila siku. Inahitaji maji ya kutosha wakati wa ukuaji ila yasiyo mengi kwani yanaweza sababisha kuoza kwa mizizi.

Mfumo unaotumia mbinu za kisasa, teknolojia na uzalishaji mkubwa ili kuongeza mavuno kwa kiwango kikubwa kibiashara. Huhusisha matumizi ya mbegu bora, madawa ya kudhibiti magonjwa, shamba kubwa, kukuza uchumi wa taifa kwa kusafirisha ng'ambo.

Eneo lilipandwa mahindi kwa wingi kwa ajili ya chakula au biashara na pia kama malish ya mifugo, iko kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha unaopenya maji kwa urahisi. Inaleta ajira kwa wakulima na wafanyikazi ili kuboresha uchumi wa taifa.

Ufungaji wa wanyama kwa ajili ya kuzalisha. Ni sekta muhimu ya kilimo inayohusisha ufungaji wa ng'ombe wa maziwa kwa biashara na matumizi ya nyumbani. Mifugo hupewa lishe yenye virutubisho za kutosha kama nyasi na madindi, chanjo ,matubabu na upigaji wa dawa za wadudu. Kinyesi hutumika kama mbolea shambani.

Uzalishaji wa kibiashara wa kabichi kwa kiwango kikubwa ukitumia mbinu za kisasa za mshine ili kupata mavuno mengi kwa mda mfupi kutoka eneo moja. Faida kubwa hupatikana baada ya kusafirisha kwenye soko. Vijana hupata ajira na kusaida kuongeza chakula nchini.

Ufugaji wa ndege kwa jina kuku kwa madhumuni ya kupata mayai na nyama hutaka eneo lenye hewa ya kutosha, usafi, nafasi ya kurukaruka, lishe bora na udhibiti wa magonjwa. Ni chanzo cha mapato kutokana na mauzo. Hutoa lishe bora kwa jamii. Huhitaji eneo dogo ikilinganishwa na mifugo mikubwa.

Ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba kusambaza maji kutoka kwenye chanzo hadi kwa mizizi ya mimea kwa kutumia shinikizo. Husaidia kupunguza upotevu wa maji. Huyatoa kwa usawa pamoja na kurahisisha kazi shambani.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumia michoro midogo chini ya ardhi, ili kusambaza maji mpaka kwa mizizi ya mimea. Husaidia kilimo kwa kuongeza uzalishaji wa mazao, ukuaji na ubora wa mvuno. Hupunguza kazi shambani.

Ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia michoro midogo jini ya aridhi ili kusambaza maji kutoka kwenye mapomba hadi kwenye mizizi ya mimea. Usaidia kilimo kuongeza usalishaji wa mazao ukuaji na kuboresha ubora wa mafuno.

Ni mfumo wa umwagiliaji unatumia maji kama mvua kupitia bomba zilizowekwa shambani, ni rahisi kuhamisha na inafaa kwa aina nyingi za udogo, hupunuza upotevu wa maji kwa mvuke, kupunguza joto, na ni bora kwa mimea midogo au vitalu vya miche.

Ni mfumo wa unyunyiziaji ambapo maji husambazwa kwa kutumia mabomba badala ya kuyatia juu uzo ya ardhi ili kusafirisha kutoka chanzo hadi mimea kwa njia iliyo na udhibiti bora wa mtiririko. Hupunguza upotevu wa maji na rahisi kuchanganya na mbolea.

Ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba kusambaza maji kutoka chanzo hadi shamabani, kwa kutumia shinikizo, ili yafikie mimea kwa urahisi. Hupunguza upotevu kwa kuyatumia kidogo katika eneo kubwa na kuondoa gharama ya watu kulinganisha na mifereji.

Ni mfumo unaotumia mbinu za kisasa, kiteknolojia na uzalishaji mkubwa ili kuongeza mavuno kwa kiwango kikubwa kibiashara. Huhusisha matumizi ya mbegu bora, madawa ya kudhibiti magonjwa, shamba kubwa, kukuza uchumi wa taifa kwa kusafirisha ng'ambo.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumia mabomba kusambaza maji, kutoka kwa chanzo hadi shambani kwa kutumia shinikizo ili ifikie mimea kwa urahisi. Hupunguza upotevu kwa kuyatilia kidogo katika eneo kubwa na kuondoa gharama ya watu kulinganisha na mifereji.

Ni mfumo wa unyunyiziaji, ambapo maji husambazwa kwa kutumia mabomba labda ya kuyatia juu uso wa ardhi, ili kusafirishwa kutoka chanzo, hadi kwa mimea, kwa njia ilio na udhibiti bora wa mtiririko. Hupunguza upotevu wa maji, na rahisi kuchanganya na mbolea.

Ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba kusambaza maji kutoka kwenye chanzo hadi kwa mimea kupunguza upotevu na kuitoa kwa usawa pamoja na kuharakisha kazi.

Ni mbinu zinazotumika kusambaza maji kwa mimea shambani, ili kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha hata wakati mvua hainyeshi. Huboresha uzalishaji wa mazao, kudhibiti wakati wa upandaji na uvunaji, kupea mimea lishe bora.

Ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia michoro midogo chini ya ardhi ili kusambaza maji mpaka kwa mizizi ya mimea. Husaidia kilimo, huongeza uzalishaji wa mazao, ukuaji na kuboresha ubora wa mavuno.

Ni mbinu zinazotumika kusambaza maji shambani, ili kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha, hata wakati mvua hainyeshi. Huboresha uzalishaji wa mazao, kudhibiti wakati wa upandaji na uvunaji, kupea mimea lishe bora.

Umwagiliaji wa vipulizi ni mfumo wa kumwagilia maji kwa mimea ambapo maji hupulizwa juu hewani kama mvua kupitia vipulizi ilivyo wekwa shambani kufanya kazi kama mvua ya kawaida hivyo mimea hupata unyevu mzuri hufaa aina nyingi za udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba kusambaza maji kutoka chanzo adi shambani kwa kutumia shinikizo ili yafikie mimea kwa urahisi. Hupunguza upotevu kwa kuyatia kidogo kwenye eneo kubwa kuondoa garama za watu kulinganisha na mifereji.

Ni mfumo wa umwangiliaji unaotumia mabomba kusambaza maji kutoka chanzo hadi shambani kwa kutumia shinikizo ili afikie mimea kwa urahisi, kupunguza upotevu Kwa kuyatumia kidogo katika eneo kubwa na kuondoa gharama ya watu kulinganisha na mifereji.

Maeneo ya ukulima na unyinyiziaji mimea, kwa kutumia mabomba yenye maji , yanayosongesha na wakulima kwa kuhakikisha usawa kila pande la mashimo kwenye shamba.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia nguvu ya jua kwa kutumia paneli za solar badala ya mafuta; zinazokusanya na kubadilisha mwanga kuwa umeme. Haina gharama kubwa inasaidia kuhifadhi mazingira, matumizi rahisi na matengenezo madogo na kazi endelevu.

Umwagiliaji wa matone ni njia ya kumwagilia mimea kwa kutumia bomba maalum yenye mashimo madogo madogo ambapo maji hutokea kidogo kidogo na kwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huokoa maji kwa kiasi kikubwa. Husaidia kupunguza magugu kwasababu sehemu zisizo na mimea hazipati maji.

Ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba kusambaza maji kutoka chanzo hadi shambani kwa kutumia shinikizo ili yafikie mimea kwa urahisi. Upunguza upotevu kwa kuyatia kidogo katika eneo kubwa na kuondoa gharama ya watu kulinganisha na mifereji.